Hapo ndipo vile naona madaktari, mama, mtoto ili daktari anawekea dawa kwa mdomo ya mtoto, yaani mtoto haskii vizuri ili apate dawa askie vizuri.

Kwa hayo machache, naona watoto wanaosha mikono kwa mfereji ili wanachunga afya yao tena wamefunga mdomo ili wasipate afya ingine.

Hapo ndipo vile naona madaktari wamekutana ili wanaongea kitu kuhusu afya. Yaani wanasemanga afya njema ni mzuri. Ili watu wapate afya yaani wameeka nje tini ya kuosha mikono kusafisha...

Ndipo vile naona madaktari wawili. Hili wagonjwa wao wako, wanaangalia meno yake kama iko sawa. Yaani wana, kama ako na shida wanatoa na kama ako na tatizo yoyote, anawaambia mgonjwa ili asafishe vizuri.

Hapo ndipo tunaona daktari ako Ready kutibiwa na wagonjwa wake. Hivi anachukua dawa, watu wake wako Ready kutibiwa na madaktari wamechukua dawa ili asafishe ama apatie dawa nzuri mgonjwa wake.

Madaktari wawili wanasaidia

Ndipo vile naona daktari na mgonjwa, ili daktari anadunga mgonjwa hasan mgonjwa haskii vizuri anashika kwa moyoni ili anaskia kutapika, kwa hayo machache daktari anasema usikue na wasi wasi wote.

Kwa hayo chache, hapo wanaitanga Dental Care yaani inamaanisha mahali wa kutengeneza meno yaani meno yako kama iko mbaya ama unataka kufunga unaeza enda hapo ili wasafishe vizuri.

Kwa hayo machache, daktari anadunga mgonjwa wake ili apate afya yake njema na mgonjwa yeye naye ako na hamu ya kupona ili akipata dawa ya...

Ukame ni hali ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu hali inayosababisha ardhi kukauka, mzao kunyauka na uhaba wa maji kwa binadamu, wanyama na mimea.

Hapo ndipo ni sokoni, naona magari zinatembea, watu wanatembea kwa miguu na mvua zimenyesha ili kuna mmoja wao ambao naona anatembea na ile gari ya mkono.

Huyu ni daktari na mgonjwa wake, anaangalia meno yake kama iko sawa ama kuna shida yoyote ili akipata shida yaani anaeza tengeneza ama angesaidia njia yoyote anahitaji kusaidia.

Naona watu wawili moja ni daktari na mwingine ni mgonjwa, iliwaone afya yake vile inaendelea, vile ambavyo anapewa dawa ambayo inamsaidia kwake.

Daktari mama na mtoto, yuke daktari anamwekea mtoto dawa asipate ugonjwa wowote ama apate afya njema ili awe mzuri.

Kwa hayo machache, naona wanawake wawili. Mmoja amekaa amevaa mask ,yule mwingine anasimama kando na yule alikuwa amekaa ili apate afya njema

Hapo dipo watu n wengi na wagari ni wengi, yaani kuna accident imetendeka kwa hapo barabarani. Ili watu wamekuja kumsaidia.

Ndopi watu wako wengi sana yani wameona mahali inachomeka yaani wamekuja kusaidia kama wanaweza saidia ingawa hapo moto zimewaka sana.

Vile naona hapo, kuna mtu anaweka maji shamba lake ili irefuke haraka apate matunda yenye zimeiva.

Hapo ndipo ni kijiji na ni mvua imenyesha sana hadi watu wametoka nje, wanachukua vitu zao wanaenda mahali pengine, ili wapate sehemu tosha ya kupikia chakula.

Hapo ndipo vile naona watu ni wengi, yaani ni mahali ya kuchota maji. Watu wanatumia gari ya mkono ili wachukue maji wanaweka kwao.

Hapo ndipo vile naona kuna mgonjwa na hao wafanyikazi wa hosipitali wawili ili wanasaidia kwa kutengeneza kwa meno . Ile meno zake iliharibika, kama inahitaji kujaza ama kutoa.

Hapo ndipo vile naona daktari amedunga ugonjwa wake ni kama ametoa kwa shindano ni kama anauliza unaskiaje sahi.

Kuna msichana anamwangalia mtoto wake na anafurahia kupata mtoto.

Hapa ndipo, naona, tangi ya kuweka maji ili watu wanatengeneza, waingie vizuri watu watumie.

Kwa hayo machache, naona daktari wawili na mgonjwa wake ili mmoja wa daktari anajaza meno kwa mgonjwa wake ili apate afya njema.

Ndipo tena daktari na msichana mdogo, ila daktari anamuuliza msichana matatizo yake, vile zimekuja hospitalini, mahali zinaumwa shida zake, vile msichana anapea homu yake kwa daktari.

Watu wapo kwenye laini kuchota maji. Bila maji maisha inakuwa ngumu. Bila maji huezi fanya kitu chochote.

Kwa hayo machache naona daktari na mama, ili daktari anadunga mama kwa sindano hapo, alikuwa anasema sindano usiogope inakusaidia kwa afya, utakuwa tu mzuri afya yako itarudi.

Huyu ni daktari alikuwa anauliza mama shida ni nini? ugonjwa wako ni nini? yaani mahali gani unaskia kuuma? ni kama anauliza maswali mengi ili ajue magonjwa zake.

Hayo ni madaktari yaani wanawekea dawa kwa mtoto mdogo kwa mdomo, ili mtoto mdogo apate afya njema ama asaidie mgonjwa yeyote anaeza pata.

Hapo ndipo tena, ni daktari wa meno, yaani anaangalia meno kama imeharibika ama inataka kujaza ama inataka kufunga hiyo ndio anakuelezea vitu vya kuhitaji meno.

Hapo ndipo vile tunaona daktari na mgonjwa wake, yaani daktari anaeleza huyu mama ile anamsaidia ama anaweza pata dawa yoyote ili akuwe afya yake.

Hayo mambo, hawa ni wamama. Moja wao ni daktari ingine ni mwenye alikuwa anataka ajue shida imetoka wapi. Daktari alikuwa anauliza ulikuwa unapatia nini mtoto.

Nyumba inachomeka. Yaani hizo nyumba ichomeke inasafisha nyumba moja pamoja ikichomwa na hizi zingine zinachomwa zote.

Ahlan wa sahlan, naona daktari, mtoto na mamake. Daktari anadunga sindano kwa matako ya mtoto, anasema mtoto atapata afya njema na ama atasaidia sana kudunga hii sindano

Picha hii naona msichana ameshika mtoto wake, ili amefurahi sana kukuwa mama yaani kukuwa mama si kitu mchezo na kupata mtoto pia naye si hivo. Hadi ni zawadi ya kupea Mungu ili ukuwe mama.

Hapo ni nyumba, naona msichana anafua nguo ili nguo ikuwe safi, yaani anafurahi sana nikama amemaliza kufua.

Kwa hayo machache , mama ameshika uso, yaani daktari anadunga sindano anaskia uchungu. Kwa hayo daktari anasema husiskie uchungu after uchungu utapona vizuri sana.

Hapo ndipo vile naona kuna mzee anaoshea msichana mdogo mkono, ili anaangalia kwa afya si mzuri mtu atembee bila usafi, usafi ni muhimu sana kwa afya ya mtu.

Hapo ndipo ni nyumbani. Naona mvua zilinyesha hadi watu kutembea nje zinakuwa shida, ili watoto wakuwe ndani la nyumba.

Kwa hayo machache vile naona hapo ni nyumbani, mvua ndo imenyesha sana ili watu wametoka kukaa ndani ya nyumba. Hasa nyumba zimeingia maji, watu wanatembea nje vile tunaona.

Hapo ndipo naona mtoto, mamake na daktari. Huyu daktari anawekea mdomo dawa kwa mtoto. Kwa haya watoto wakiwa wadogo wanawekeagwa mdomo ili wapate afya njema wasigonjeke.

Kwa hayo machache naona wanawake wanne wanachota maji, nadhani huko ni ukame. Ukame ni hali ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu, hali inayosababisha ardhi kukauka na mazao kunyauka na uhaba wa maji kwa binadamu.

Hapo ndipo ni hospitali watu wangonjwa wamekuja wengine wanachukua dawa wengine wanaongea na daktari iliwapate dawa zao.

Kwa hayo machache naona mwanamke mmoja anadunga na mwanaume sindano ili apate afya njema, yaani hata akilala heri anasema utapona tu usiskie uchungu na uchungu baada yake utasikia vizuri.

Kwa hayo machache vile naona hapo ni barabarani, mmoja anasukuma na bodaa akiwa anatembea barabara yaani maji ziko mingi sana hawezi tembea ila asukume kwa hayo machache mvua zilinyesha sana.

Huyu ni daktari wa meno yaani anaangalia kama meno zako zinahitaji kujaza ama inahitaji kutolewa hizi ziko weak halafu ingine ama kama unafunga meno, yani meno kama haziendi vizuri, anahitaji kufunga yani lina funga.

Hapo vile naona mzee anakaa, mwingine anashikilia ile ya kupima yaani ukiwa fever yaani ukiwa mwili yako inakuuma sana ile yenye najua kuwa mwili yako iko na fever, hayo ndio anaangalia kama mzee ako sawa ama hako sawa.

Kwa hayo machache, hapo ni hosiptali na wana daktari na mgonjwa wake, huyu ni daktari wa macho anaangalia macho yake ili yaonekana kitu au hayaonekani.

Ndipo vile naona madaktari wa meno yaani mtu amekuja akisema meno zangu siskii vizuri ama anahitaji kujaa ama anahitaji kutoa ama kufunga, vile wanaangalia daktari wao wanasema.

Kwa hayo machache kijana amelala ndani ya hospitalini ili kichwa amepata jeraha, naeza sema ameingia kupigana na wengine hapo ndipo amepata jeraha kubwa sana.

Ukame ni hali ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Hali inayosababisha ardhi kukauka, zao kunyauka na uwapa wa maji kwa binadamu, wanyama na mimea.

Hii ni hosipitali. Kuna daktari, mama na mtoto. Daktari anamdunga mtoto ili apate afya njema na apate uwezo ya kukula chakula vingine.

Hapo ndipo naona hospitali watu wawili wako ndani, mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa wake ili anauliza kipi inaumwa.

Hapo ndipo vile naona ni hospitali, naona daktari na mgonjwa wake, daktari anatengeneza meno ya mgonjwa wake ili mgonjwa meno zake zikuwe vizuri acheke ama akule chakula vuzuri.

Hapo ndipo vile naona, naona wanawake wawili ili maji ndio ineingia nyumba zao yaani mvua ndio imenyesha sana hadi yameingia nyumba ndani ili wanachota kuwa ndani ya maji wanarusha nje.

Hapo ndipo vile naona daktari, mtoto na mama yake, ili daktari ashadunga mtoto, anaeleza mamake asikuwe na wasiwasi kijana atapona.

Vile nimeelewa ni room ya watoto. Hospitali yenyewe ndani naona madaktari na watoto, ili madaktari wanatayarisha madawa.

Hapo ni hospitali naona madaktari wawili na mgonjwa, anatengeneza meno yaani mstaafu meno zake zimeharibika ama wanawekea ingine mpya.

Machache naona daktari, mschana na mtoto wake, ili daktari anamwekea mtoto mdomo dawa ili dawa inasaidia sana mtoto iwe ana prevent yaani mgonjwa ama kitu yoyote akiwa mtoto hawezi pata magonjwa yote.

Hapo ndipo vile naona ni nyumbani, mvua ndio imenyesha sana hadi imeingia nyumba yenyewe, yaani watu wametoka nje kwa kuwa ndani ya nyumba ni maji. Sasa hiyo wako ready kukaa nje.

Kwa hayo machache naona daktari anadunga mgonjwa wake kwa mbingu ili apate afya njema. Hayo machache anasema kwa mgonjwa usikuwe na wasiwasi utapona.

Ndipo hospitalini, naona watu wengi wamekuja, moja wao daktari anadunga sindano ili apate afya njema, yaani anasema daktari usikuwe na wasiwasi kuhusu sindano utakuwa na afya njema.

Apo ni public toilet yaani kila mtu anaweza ingia. Yeyote anayeitaji anaweza ingia bila malipo. Hiyo ni government imetengeneza.

Hapo ndipo ni sokoni. Naona mvua imenyesha sana hadi imeingia nyumba za wenyewe ili watu wanashinda kutembea ndani ya sokoni.

Hivo vile naona ni daktari wa meno yaani anasaidia ugonjwa wake kuangalia meno zake kama zimeharibika, na kama zinahitaji kutoa ama zinahitaji kujaza ama zinahitaji kufunga.

Hao ni wa timu yaani wako kampuni moja, wanataka waeleze watu wengine yaani kama kampuni zao imetoa vitu ingine vizuri.

Kwa hayo machache hapo ndipo naona daktari na mwenye anataka kutengeneza meno ili asafiwe akue kenye alikuwa anataka.

Ukame ni hali ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu hali inayosababisha ardhi kukauka mzao na kuyayuka na uhaba wa maji wa binadamu, wanyama na mimea.

Kwa hayo machache, naona nyumba, mama na watoto, na tangi ya maji ambayo wanasema kuna maji freshi ndani yake, ili watoto wachote maji kwa chupa.

Hapo ndipo naona watu wanasafisha kwa sokoni, kwa afya ni mzuri kuweka chafu mahali moja, ili watu wasipate ugonjwa yoyote ili watakuwa safi kila mahali.

Hapa ndipo naona mtu anafunga meno au anasafisha meno zake ili akuwe safi.

Hawa ni watoto wadogo wadogo, yani wanaosha mkono ili wasafishe wakitaka kukula chakula ama wafanye kitu ingine ipo wapo safi.

Hapo ndipo naona mzee wanamdunga mkono ili apata afya jema, naona mzee amefunga macho nikama anasikia uchungu na vingine.

Huu nikiangalia hivi inaeza kuwa vitu mingi. Inaeza kuwa shule, inaeza kuwa mahali ya kufunza kazi watu, inaeza kuwa kitu yoyote lakini ambapo tunaeza sema ni shule.

Vile aona kuna jamaa anaosha mkono yaani usafi ni kitu mzuri kwa afya ya mtu ukiwa unataka afya lazima ukuwe na nadhifu yaani kila kitu nguo unavaa, mkono na chakula ndio unakula.

Oksijeni ni gesi isiyo na rangi, harufu wala ladha, amabyo ni muhimu sana katika upumuaji wa viumbe hai.

Hapo ndipo vile naona hapo ni ushago yaani kama uko na sokoni kama ushago wa afya yako lazima uangalie vizuri yaani hawa watu wanaosha mkono ili wapate afya njema.

Ndipo vile ninaona watu wameingia laini ili wachukue sindano. Hapo tunaweza ona watu wengi ni wagonjwa yaani hawaskii vizuri kwa kiafya vile tunaona.

Fursa kubwa sana. Yaani wanasema ni bure kabisa kutengeneza meno ili meno yako akuwe vizuri. Yaani hulipi pesa yoyote.

Hapa ndipo, tunaeza sema, hili dawa inamsaidia binadamu ili atumie vizuri...

Kwa hayo machache hapo tunaeza sema ni soko yaani mama amevaa mask na anaosha mkono hio ni kusafisha ili mtoto anaangalia vile mama alikua anaosha mkononi.

Hawa ni daktari wa meno. Ili wanatengeneza msichana meno, acheke vizuri au akule chakula vizuri. Matokeo ataona akimaliziwa.

Kali hali ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu, hali inayosababisha ardhi kukauka na mazao kunyauka na uhaba wa maji kwa binadamu, wanyama na mimea.

Daktari, mama na mtoto. Huyu daktari anaekea mtoto dawa kwa mdomo ili apate afya njema na aende zake.

Kwa hayo machache, naona daktari anadunga sindano na mgonjwa wake, ili apone vizuri, apate afya yake yenye alikuwa amekosa.

Hapo ndipo vile naona ni hospitali yaani wanadunga sindano kwa mzee ili apate afya njema, ni kama hasikii vizuri, wanasemanga ukipata afya njema utakuwa na kufanya kazi.

Kwa hayo mchache, hii ni shule. Naona mwalimu ako ndani. Wanafunzi wako ndani. Mmoja wao ana present na wengine.

Ndipo vile naona kuna wanawake watano, watatu wanakaa, mmoja analala yaani ako na mimba, wengine wanaangalia, yaani nikama amefika ya kujifungua, watu wako na wasiwasi.

Dawa hilo daktari anampea mtoto zinaitwanga polio, ili mtoto anasaidia sana kwa umri ama kwa afya ili apate afya njema.

Picha hii naona mama na msichana wanakaa hapo pamoja na hapo nyuma nikiangalia ni ukame, ni hali ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Ni hali inayosababisha ardhi kukauka na mzao kunyooka na uhaba wa maji kwa binadamu, na wanyama.

Hali ya ukame ni shida sana yaani kwa muda mrefu hawajapata mvua ili huu mama amebeba mtoto amebeba mtungi ili achote maji mbali mbali.

Mvua ilinyesha na maji ilikuwa mingi sana.

Hapo naona wamama wawili, mmoja ako na mimba yaani amefika atamu ya kujifungua na mwingine anasaidia ili mtoto atoke vizuri.

Kwa hayo machache naona mtoto wake na daktari, ili daktari anadunga mtoto awe apate afya njema, daktari ako na mahitaji mingi yaani anasema huyu kijana akidungwa hizi dawa atapona akue sawa.

Kwa hayo machache, hapo vile unaona ni hospitalini yaani mvua ndio imenyesha sana hadi imeingia ndani ya hospitali ili watu wagonjwa hawapati mahali ya kutembea.

Vile naona daktari anaelezea mama ili atumie dawa venye alikuwa ameambiwa ama amwambie venye anadisolve this .

Kwa hayo machache, naona hospitali na ndani madaktari na mgonjwa wake, dakatari anajazia meno ua mtu wake ili apate meno mzuri acheke.

Hapo vile naona ni nyumbani, mvua imenyesha sana hadi zimeingia nyumba. Hili watu wametoka, yaani hawajapata fursa ya kulala.

Kwa hayo machache naona mvua ilinyesha sana ili barabara watembee na watu na magari zitakuwa shida ,mvua hayo imefunga barabara ili watu watembee miguu.

Hapo naona mama, daktari na mtoto, ili daktari anaweka mdomo kwa dawa ya mtoto yaani wanasemanga watoto wakiwa wadogo wanawekanga dawa ili wasigonjeke, wanapata afya yao.

Kwa hayo machache naona daktari anadunga mtoto mdogo ili apone vizuri, yaani watoto wako na magonjwa mingi.

Kwa hayo machache, naona watu wengi wamekutana. Mmoja wao anatoa hotuba ili ya siasa ama ya kiafamili. Wengi wanafurahi kuona kama hizo.

Vile naona hapa, mtu anachukua dawa ili ameze hiyo dawa vizuri. Pengine atumie kenye daktari ameandikiwa sifa.

Hapo ndipo, naona daktari anakaa kiti, hapo mbele yake kuna dawa nyingi, anazichanganya ili mgonjwa akikuja asiteseke yaani anafanyiwa kwa harakaharaka ili daktari akikuja mgonjwa apate haraka.

Hawa ni madaktari, yaani wazazi wanaleta hosiptali watoto wao ili wapate afya njema, wasigonjeke, wasipate kitu yeyote.

Kwa hayo machache naona daktari na mzee . Mzee haskii vizuri wamedunga hapo sindano hili mzee apone na apata afya yake njema. Natakia kila la heri mzee apate afya yake njema.

Huku ndipo ni sokoni, naona magari mingi wameweka paki, mvua zimekuwa zimenyesha nyingi hadi gari huwezi ona vizuri.

Hapo naona vitamin mingi sana, ili kurutubisha umuhimu kwa mwili na kujenga na kurekebisha seli.